Shamba kubwa ambalo limepandwa mimea mingi. Hizi ni ndizi ambazo bado ni kidogo sana inangojewa ili siku zikiwa kubwa niaweza iva halafu ziuzwe kwa niaba ya kupata pesa.

Shambani kubwa ambalo limepandwa ndizi mingi. Moja limeiva, hili lipeleke sokoni kwa niaba ya kupata pesa za kutumia katika kila mahali.

Shamba kubwa ambapo limepandwa mimea mingi sana. Naona kuna ndizi ambazo zimeiva, zingine bado ni kidogo. Kuna mtu mmoja ambaye ako katikati anapalilia mimea hizi.

Mjengo kubwa linalokuwa limejengwa ili kuweka dawa zinazozuia wadudu wanaoshika ng'ombe, na ugonjwa inaoshika inaweza kupunguza mazao yao.

Mama mmoja ambaye ako kwenye soko. Anauza ndizi zake ambazo zimeiva. Anangoja wanunuzi ili wakuje wanunue apate pesa za kujisaidia kununua chakula ama ata kulipia wanafuzi wake pesa, karo.

Mkulima amesimama katikati ya shamba lake mimmea zake ni ndizi mingi ambazo hazijaiva, kando yake ni nyumba ambalo wanaoishi wanadamu.

Huu ni mahindi ambazo zimepangwa ili zichomeke tena zitakuwa mbegu zitapandwa ili zikuje haraka kwa sababu zile za kununua labda hakuna pesa za kufanya hivyo.

Shambani ambalo limepandwa mimmea mingi kama vile ndizi, mahindi na sukumawiki ili kuweza kupata vyakula zinazotumika kwa kila siku.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mimmea mingi kama vile ndizi ambazo zimeiva, ziko kwenye laini mojamoja limebaliliwa hadi likakua yameiva iko tayari kupelekwa sokoni.

NG'ombe ambao wamefungwa kwenye nyumba yao ili wapewe chakula. Imefika sasa wakati wa kukamiwa. Kuna mashine ambazo zinatumika kukamua ng'obe hizi kwa sababu labda matiti zao ni ngumu kwa mwanadamu kukamua.

Ndizi ambalo limetolewa maganda ili kuangalia kama limeiva ama bado halijaiva, ili kwenda kuuza kwa sokoni mtu aweze kupata pesa zake za kujisadia.

Ndizi ambazo zimeiva ziko tayari kupelekwa sokoni ili wanunuzi waweze kununua kwa niaba ya kupata pesa kwa wale ambao wanauza na wenye wananunua wanapelekea watoto wao kama chakula ama matunda.

Wamama ambao wemeshika vyakula ambazo zimewekwa kwenye sahani ili, wanapelekea watoto wao wakule ili washibe na wasionekane kuwa na njaa tena ama kuzuia ugonjwa.

Mfugaji wa ng'ombe anapea ng'ombe zake maji ya kukunywa, ili wapate nguvu na kuweza kuongeza vifaa vyao kama vile maziwa na nyama wanapoenda kuuza.

Wakulima ambao wanafuga ng'ombe wanaletea chakula hadi hapa, tena wanaletea maji ili wakunywe. Kuna mashini ambazo zinatumika ili kukamua maziwa ili wapeleke kuuza.

Watu watatu ambao ni wakulima wamepanda mimea kama vile ndizi wamevuna wakiwa bado ni mbichi ili kupeleka sokoni na mkulima aweze kupewa pesa zake za kujisaidia.

Watu wawili ambao wanafanya kazi ya kuleta maziwa. Kuna mama mmoja ambaye ameshika kitu ya kumwaga maziwa iende kwa kibuyu kubwa huku mwanaume mwingine anamwaga maziwa liende kwa kibuyu ili ziweze kupelekwa kwenye sokoni zikaende zikauzwe.

Shamba kubwa ambapo limepandwa ndizi, mkulima amekuja kuangalia mimmea zake kama zimeshaa tosha kuiva apeleke sokoni kuuza ili apate pesa.

Daktari ambaye anapima dawa, huku akiweka kwenye kikombe cha glasi anaweza kujua kama ni idadi gani ambazo zinatakikana ili mgonjwa aweze kupewa.

Ndizi nyingi ambazo zimevunwa kutoka shambani zimewekwa kwa umoja ili zipelekwe sokoni kuuzwa na kuna mtu tena ambaye amesimama labda anangoja gari ya kupeleka mimea zake.

Watu wengi ambao wengine wao wamevaa nguo meupe na kufunika nyuso na mapua zao. Wanategeneza vitu ambazo ziko kwa sufuria labda vitu hizi ni dawa.

Hii ni shamba kubwa ambalo mimea ni mahindi, Yamekauka imefika wakati wa kuvuna mahindi haya ili ipelekwe kwa kishagi kutoa unga.

Ngombe ambaye ako na maziwa mingi sana, mkono inaonekana kuwa kuna mashine ambazo zinatumika. Maziwa H hizi kwa sababu labda matitu za ngombe Hawa ni ngumu hasaa na kwa mtu kushika.

Ngombe ambaye amefungwa hapa ili aweze kukunywa maji. Anafungwa akwa sababu asiende kuingia mahindi ya watu ya majirani. Tena inakua rahisi kumkamua ngombe huyu akiwa amefungwa mahali hapa.

Ndama za ng'ombe ambao wamezaliwa. Hawajamaliza hata mwaka mmoja. Wanafungwa kwa kipande chao ili wakati wa kukamua ng'ombe waweze kukamua maziwa mingi sana na wapeleke kwenye sokoni wauze.

Mkulima anaye kamua ngombe zake kutumia mikono miwili ili apeleke maziwa hii kwenye sokoni. iliakaweze kupata pesa mingi tena, na apelekee watoto wao kama chakula.

Mama mmoja ambaye amesimama akiangalia ndizi zake zenye zimeiva, ameleta kutoka nyumbani kwa sababu hii ni zao za mkulima ili akuje kuuza kwa sokoni apate pesa za kujisaidia uku mnunuzi ametoa pesa akitaka kununua ndizi hizi apelekee watoto wao na pia yeye aweze kupata chakula.

Mchungaji wa ng'ombe ambaye anachunga ng'ombe wake ili wasije wakapotea ama kwenda mashambani za watu wengine huku naona tena kuna vitu ambazo takataka zimetupwa hapa.

Ndizi ambayo iko tayari kutumiwa kama chakula, ndizi hii naona imeiva ama inapelekwa sokoni kuuzwa.

Ng'ombe ambao ni wasafi sana wamepewa chakula na mkulima huyu ambaye tena amevaa nguo za kazini analinda ng'ombe zake na kuhakikisha kwamba usafi unadumishwa mahali hapa.

Mkulima ambaye anamnyunyiziza dawa ng'ombe zake ili wadudu waweze kukufa. Hii ni ishara kwamba anapenda ng'ombe zake tena ili aweze kuendelea na maendeleo yake ya kufuga na kukamua ng'ombe.

Mahindi ambazo zimevunwa kutoka shambani. Mtu amekuja kuchagua yale ambazo ni mbaya ili aweze kutoa mbali kwa yale ambazo ni mazuri ili yasikuje kuyaharibu yote.

Ng'ombe ambaye amesimama akiwa amekasirika sana kwa sababu amefungwa kwenye miti huku kuna vidonda ambazo vimetokea kwa mwili wake, labda anangoja daktari aweze kumwangalia huyu ng'ombe.

Mkulima ambaye amevaa sare zake za kazi huku amebeba lile kibuyu la maji ambazo zimekorogwa na dawa ili anyunyuzie mafugaji yale ambayo ni ng'ombe waweze kutokana na wadudu wanaoshika ng'ombe hawa wanaweza kufa.

Ng'ombe wanne ambao wanaonekana kwenye vijikaratasi ambavyo vimetupwa. Labda hawa ng'ombe wamekuwa na njaa na hakuna tena nyasi na wamekuja hapa kutafuta mabaki yaliyobaki kwenye nyumba za watu ili waweze kukula.

Ng'ombe ambayo mkulima anamtengenezea chumba kubwa ya kukula huku kuna mahali pengine ambapo wanaenda kukunywa maji alafu kuna mahali pengine wanaenda kukamuliwa. Wameletewa vitu vya kula huku wakisherekea sana.

Watu ambao wamesimama kwenye mlango la duka ambayo inauzwa maziwa, kuna vibuyu ambazo zimesimama huku nje ambazo ni za maziwa. Watu wanaleta na kumwagia ndani ili waweze kutengenezea chakula vingine.

Shamba kubwa ambalo kuna mimea mingi kama vile ndizi bado ni ndogo, mkulima amepalilia zikawa mzuri anangoja hadi ile siku litaiva ili aweze kuvuna akule kama chakula ama apeleke sokoni.

Mkulima ambaye anaangalia shamba lake. Anaangalia vile ndizi zake zimeiva. Anangoja ili apeleke watoto wake wakule ama anaweza kupeleka sokoni auze ili aweze kupata pesa.

Mazao ya mashambani ambazo ni ndizi zimeletwa na zimepangwa kwa laini huku yakingoja gari likuje libebe liende sokoni. Alafu iende iuzwe huku mkulima anaweza kupata pesa zake

Sufuria ambacho kuna chakula ambazo labda ni mchele kwa sababu huu ni weupe wa mchele, mtu ametengeneza ili aweze kukula ili aweze kuendelea kufanya kazi zake.

Shambani ambapo kuna nyasi ambazo ni kijani. Ng' ombe ambao wamelala hapa wanaonekana kuwa wamechoka sana. Hii ni baada ya kulishwa kwa muda mrefu ama wametembea mahali na safari ni ndefu.

Huu ni mmea mwenye ni kijani ambacho ni ndizi ,umeanza kumea na kutoa matunda yake, inangojewa hadi ile siku itaanza kuiva ili ipelekwe sokoni na mkulima akaende akauze ili apate pesa zake.

Shambani ambapo kuna mimea ya mahindi hii ni ishara kwamba mahindi hii inaugua ugonjwa wa mimea ama labda wadudu walikuja na wakaanza kuharibu mimea hizi. Mkulima anapaswa kutafuta dawa ipasavyo ili aweze kuvuna mahindi yake bila wasiwasi.

Shambani ambapo ndizi imepadwa kama mimea pekee apa, adi Ile siku imefika wakati wa kuvuna umevunwa sasa ,inataka kupelekwa kwenye sokoni iuzwe, ili mkulima apate pesa zake za kujisaidia.

Shamba ambalo limelimwa ndizi hadi zikawa zimeiva. Ziko tayari kupelekwa kwenye sokoni ili yauzwe ama kupelekewa watoto waweze kukula kama chakula chao.

Ng'ombe ambaye amefungwa kwenye shingo na akafungiwa ukuta huku kuna mashine ambazo zinatumika kukamua maziwa kwenye ng'ombe huu kwa sababu maziwa ni mingi sana.

Mkulima ambaye anaangalia mazao yake ya ndizi, amefunika kwa karatasi ili ziweze kuiva haraka amweze kupeleka sokoni akaenda akauze ili aweze kupata pesa za kujisaidia kimaisha.